hapa ni uwanja tunaona wachezaji ambao wako na ulemavu katika miguu na mikono yao wanacheza pamoja na nyingine.

Ni kitabu cha somo la kiswahi, ambapo tunaona ina matumizi ya hiki na hivi. Na pia kuna picha ya baba na mtoto, ambao wamesimama. Baba ameshika kitabu, na mtoto ameshika kiatu kwa mikono yao.

Hizi ni chati ambazo zinatumika sana sana na walimu wa shule. Zinatumika ili kuwaeleza wanafunzi namna ya kufanya ama kuunda kitu fulani katika somo yao.

Hapa ni uwanjani ambapo tunamuona mama ambayo ako na ulemavu katika mguu yake, anafanya riadha katika uwanja wa mpira.

Hapa naona akina mama ambao wanaulemavu katika mili zao, wote wamevaa vizuri kwa nguo ambazo zinafanana, na wameketi katika kifaa cha kujisaidia ili waweze kutembea.

Huyu ni mtu ambayo anaendesha baiskeli licha ya ulemavu wake katika miguu. Inaonekana kuwa huenda anashindana na wenzake Ili apate fahari.